Marobota ya nguo yakiwa yamefungwa kwa mikanda ya plastiki. Yakiwa yamefungwa kwa duka ya jumla, yakiwa tayari kupelekwa katika soko ili kuuzwa kwa bei tofauti tofauti.